Hili ni shamba ya kufuga samaki yaani ufugaji wa samaki. Kuna matangi mengi yenye umbo la duara yaliyojengwa kwa wavu wa chuma na ndani yake, kuna tarubai nyeusi ya kuzuia maji kuvunja. Katika tangi la mbele, unaweza kuona samaki wengi wakielea kwenye maji. Matangi haya yamewekwa kwenye eneo lenye nyasi likiwa wazi.

Shamba ndogo au bustani ya mboga ikiwa imepandwa kwa safu inaonekana. Upande wa kushoto kuna aina ya mboga yenye majani makubwa na ya kijani na upande wa kulia na aina ya nyingine ya mboga yenye majani madogo madogo. Mboga hizi zimepandwa kwa mpangilio mzuri na kuna vijiti vilivyosimama kati ya safu ambavyo vinaweza kuwa vinatumika kusaidia mimea kukua au kwa ajili ya kumwagilia maji.

Hili ni bustani kubwa, la mboga ambapo mimea imepandwa kwenye vitanda. Kuna mimea yenye majani makubwa, inayofanana na kabichi upande wa kushoto na kuna mimea mirefu inayoonekana kua vitunguu. Kuna mimea mingi aina tofauti ikiwemo nyanya, na mimea mingine ya mboga. Nyuma ya bustani kuna ua la waya na miti mingi, na mbali zaidi kuna jengo ndogo la rangi nyeupe, na jengo nyingine la rangi nyekundu.

Hili ni kundi la watu ikiwemo wanajeshi na raia wakifanya shughuli ya upandaji miti. Watu wengi wamevaa sera za kijeshi zenye rangi za kijani na kahawia wakionyesha kuwa ni wanajeshi. Mwanamke mmoja amevaa nguo zenye rangi mchanganyiko na sketi nyeusi anatumia jembe la kijani kupanda mti mdogo kwenye shimo lililochimbwa. Wanajeshi wengine wamesimama karibu naye, wakitazama shughuli hiyo kwa msisimko na ushirika.

Kilimo cha kisasa kinachoitwa hydroponic ambapo mmea ustawi bila kutumia mchanga bali kwa kutumia virutubisho vya maji vinavyopitishwa kwenye mabomba ya plastiki ,mimea imepandwa kwenye mashimo ya mabomba yaliyopangwa kwa ngazi na maji huzunguka kwa msaada wa pampu iliyo chini mfumo huu ulikuwa unaona kwa maeneo yenye nafasi ndogo kama mjini na hutoa mazao kwa haraka kwa kutumia maji kidogo.

Majani ya mboga aina ya lettuce yamemea kwa ustawi ndani ya mfumo wa kilimo cha haidroponiki. Mimea imepandwa kwenye chombo maalum kinachounganishwa na bomba la ndoo ya maji bila kutumia udongo. Njia hii huwezesha kilimo safi na chenye matumizi bora ya rasilimali.

Shamba la kisasa linaonyesha mfumo wa kilimo cha haedroponiki ambapo mboga kama lettuce zinakua ndani ya mabomba ya plastiki yaliyowekwa kwa safu ndani ya greenhouse . Mimea hii inalishwa virutubisho kupitia maji badala ya udongo. Mazingira haya yanawakilisha teknolojia ya kisasa ya kilimo cha kuokoa maji, kuongezea mavuno na kukuza mazao kwa hali ya hewa inayodhibitiwa.

Mimea michanga ya mlala inakuwa kwenye mfumo wa kilimo cha kisasa cha hydroponiki, ndani ya chumba chenye paa la plastiki. Mimea imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyo na nafasi maalum, ikionyesha mbinu za kilimo endelevu zisizohitaji udongo.

Mimea midogo imepandwa ndani ya vyombo vidogo vilivyowekwa kwenye mabomba ya plastiki na inakua bila kutumia udogo. Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponiki unaotumia virutubisho vilivyoyeyushwa ndani ya maji kuendeleza ukuaji wa mimea.

Mfumo wa kilimo cha kisasa kwa kutumia maji badala ya udongo unaojulikana kama haidroponiki. Mimea imepandwa kwenye mabomba meupe yenye mashimo maalum ambapo kila mmea umewekwa ndani ya kisanduku chenye virutubisho. Kuna mabomba ya plastiki inayopeleka maji na virutubisho kwa mizizi ya mimea.

Mimea michanga imepandwa kwenye mfumo wa haidroponiki wa plastiki wa kijani unaotumia maji ya virutubisho badala ya udongo. Kontena lina mashimo yenye vikombe maalum na pump inayosambaza oksijeni. Mfumo huu hurahisisha kilimo safi chenye ufanisi na kinachotumia nafasi ndogo.

Mimea wa majani yanastawi kwenye mfumo wa haidroponiki uliotengenezwa kwa mabomba meupe ya plastiki. Mfumo huu umewekwa ndani ya chumba chenye taa ya LED kutoa mwanga wa kusaidia ukuaji wa mimea. Mimea inapokea virutubisho kutumia maji bila kutumia mchanga.

Mmea mdogo umepandwa kwenye mfumo wa kisasa wa kilimo usiotumia udongo, hydroponiki, uliowekwa ndani ya chombo cha silinda. Kila mmea uko kwenye tundu lenye sponji ya kushikilia na kutoa maji na virutubisho.

Mazao ya uyoga yamepandwa kwa wingi ndani ya jengo la kisasa linalotumia teknolojia ya hali ya juu kudhibiti mazingira ya ukuaji. Mazingira haya yamwwekwa mfumo wa rafu nyingi ili kuongeza uzalishaji katika eneo dogo. Uyoga huu unaonekana kuwa katika hali nzuri ya kiafya na tayari kuvunwa kwa ajili ya soko.

Ng'ombe wa maziwa wamepangwa mstari ndani ya banda la kisasa la mifugo. Kila ng'ombe amewekewa alama ya utambulisho sikioni na wanahifadhiwa kwa ajili ya uzalishaji wa maziwa kwa kiwango kikubwa. Mazingira yanaonyesha mfumo wa ufugaji wa kisasa.

Shamba la migomba lenye mikungu mingi ya ndizi mbichi zenye afya kama inavyoonekana. Mmea hii imepangwa kwa mstari ikiashiria kilimo cha kisasa cha kibiashara. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yanaruhusu upatikanaji mzuri wa mwanga na hewa.

Wanawake wawili wanavuna majani chai kwenye shamba kubwa la kijani kibichi lililojaa miti. Mmoja amebeba kikapu migongoni kilichojaa majani huku wote wakifanya kazi kwa umakini katika mazingira ya asili kwenye mandhari yakuvutia

Wafanyikazi wamevaa mavazi ya kinga wakiwa katika kiwanda cha kufungasha maua. Wanachambua na kupanga maua kwenye meza kubwa wakiyafunga kwa karatasi tayari ya kusafirishwa. Mazingira ni safi na ya viwandani na shughuli inaonekana kuwa ya haraka na iliyopangwa vizuri.

Rundo kubwa la vitunguu vikiwa vimegawanywa katika aina mbili kuu. Upande wa kushoto kuna vitunguu vyekundu kahawia na upande wa kulia kuna vitunguu vya zambarau vilivyokolea. Mtu mmoja anaonekana akichagua au kupanga vitunguu hivyo kwa mikono yake, akionyesha shughuli ya shambani au sokoni.

Mashamba ya kilimo yanaonyesha mistari iliyopangwa vizuri ya kabeji zilizokomaa kwa kiwango sawa. Mimea inaonekana yenye afya , kijani kibichi , na imepangwa kwa mpangilio mzuri unaowezesha usimamizi bora wa shamba na uvunaji rahisi. Mazingira haya yanaashiria kilimo cha kibiashara cha kisasa.

Hili ni shamba la kisasa likiofunikwa Kwa plastiki lenye mimea iliyopandwa Kwa mistari nadhifu. Mazingira haya yanalinda mazao dhidi ya hali mbaya ya hewa na wadudu, huku yakirahisisha udhibiti wa unyevu, joto na umwagiliaji. Mfumo huu unatumika kuongeza uzalishaji wa kilimo Kwa uzalishaji mkubwa.

Shamba linaonyesha kilimo cha kisasa cha kabichi zilizopandwa kwa mistari iliyopangwa kwa utaratibu mzuri. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri na kabichi zinaonekana zikiwa katika hatua nzuri ya ukuzaji. Mandhari hii inaonyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa mboga.

Mashine kubwa ya kisasa inavuna mpunga shambani, ikiwa ni ishara ya matumizi ya teknolojia katika kilimo cha kisasa. Mazao yaliyokomaa yanaonekana huku miti ya minazi na mimea mingine ikiwa mbali kidogo, ikionyesha eneo la tropical .

Hii ni miundimbinu ya kilimo cha kisasa kupitia matumizi ya greenhouse . Greenhouse hizi hulinda mazao dhidi ya hali mbaya ya hewa na wadudu hivyo huongeza uzalishaji wa chakula kwa ufanisi mkubwa katika mazingira yenye changamoto za hali ya hewa.

Nyumba ya plastiki ya kilimo cha kisasa iliyojengwa kwa kutumia nyavu na plastiki ya njano. Ndani yake kuna mimea inayokuwa kwa mistari ikilindwa dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa na wadudu. Sehemu ya nje ina ardhi ya rangi nyekundu na mawe makubwa yaliyopangwa kando pamoja na kifuzi cha udongo.

Mashamba yameandaliwa vizuri kwa upandaji wa mazao na yanaonekana kuwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone unaopita katikati ya mistari ya mimea changa. Udongo unaonekana kuwa na rutuba huku mimea ikianza kuota kwa safu zilizopangwa kwa mpangilio. Nyuma ya shamba kuna miti ya ndizi na uoto mzuri wa asili.

Shamba ambalo lina mimea michanga iliyopandwa kwa mistari huku mfumo wa umwagiliaji kwa matone ukitumiwa. Udongo unaonekana kuwa na rutuba na umefuliziwa vizuri. Mfumo huu husaidia kuhifadhi maji na kurahisisha ukuaji wa mimea kwa urahisi na ufanisi mkubwa.

Shamba limepandwa mboga kwa mistari likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoonekana kwa mabomba meusi yaliyonyooka. Udongo unaonekana wenye rotuba na miti imezunguka eneo hili la kilimo ikiwa na mazingira safi na ya kijani. Mfumo huu huokoa maji na kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Shamba linaonyesha matumizi ya mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo boma dogo hutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu, hupunguza upotevu wa maji, huongezea ufanisi wa umwagiliaji na kusaidia mimea ya kukua vizuri, hata katika maeneo yenye uhaba wa mvua.

Mashamba yamepandwa kwa mistari iliyonyooka na bomba la umwagiliaji matone limewekwa kando ya mimea. Mfumo huu hutoa maji kidogo kidogo moja kwa moja kwenye mizizi ukisaidia kuhifadhi maji na kuongezea tija ya kilimo.

Mimea midogo inakuwa kwenye udongo wenye rutuba huku maji yakitiririka kwa utaratibu kupitia bomba la umwagiliaji wa matone. Teknolojia hii husaidia kuhifadhi maji na kuhakikisha kila mmea unapata unyevu wa kutosha moja kwa moja kwenye mzizi.

Shamba limepandwa kwa mistari sambamba na kumwagiliwa kutumia mfumo wa kumimina maji kwenye matuta. Maji yanaingia kupitia bomba na kusambazwa kwenye mitaro katikati ya mimea ili kufikia mizizi. Mimea inaonekana kua ya kijani ikiashiria ukuaji mzuri kutokana unyevunyevu wa kutosha.

Shamba lenye mimea midogo limeunganishwa na mfumo wa umwagiliaji kwa kutumia mashine ya kunyunyizia maji, maji yanamwagika kwa nguvu kutoka kwenye bomba maalum, yakinyunyizia mimea kwa usawa. Teknolojia hii husaidia wakuima kulima wakati wowote bila kutegemea mvua.

Shamba limepandwa mimea kwa mistari na lina mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa katikati ya matuta. Maji inatiririka polepole kupitia bomba lililo chini ya ardhi kuhakikisha unyevu unaenea sawasawa kwenye mizizi ya mimea.

Shamba la mazao linalonyeshewa lilona mfumo wa bomba ambapo maji yanatiririka moja kwa moja kuelekea mashina ya mimea. Mimea inaonekana kuwa na afya nzuri ikionyesha utumizi bora wa teknolojia ya umwagiliaji. Mfumo huu inasaidia kudhibiti upotevu wa maji, kuongeza uzalishaji wa chakula na kuhakikisha kilimo endelevu.

Shamba limepandwa kwa mistari nadhifu ya mimea midogo huku likitumia mfumo wa umwagiliaji wa mtaro. Maji yanaonekana yakitiririka kwenye mitaro kati ya mistari ya mimea yakisambazwa kwa usawa kutoka kwenye mabomba yaliyochomekwa ardhini . Mfumo huu unasaidia kulowanisha udongo kwa ufanisi, kuhakikisha mimea imepokea maji ya kutosha kwa ukuaji mzuri.

Maji yanatiririka kwa matone kutoka bomba la umwagiliaji wa matone kuenda kwa mmea unaokua ardhini. Mfumo huu wa umwagiliaji unaokoa maji kwa kulenga moja kwa moja mizizi ya mimea, hivyo kuongezea ufanisi katika kilimo na kuhifadhi maji.

Shamba limeandaliwa kwa safu nadhifu za matuta likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba marefu yametandazwa kati ya mistari ya mimea yakionyesha kuwa wakulima wanajiandaa kupanda au tayari wanalisha maji mimea changa. Mifumo ya chuma iliyosimama pembeni huenda ni sehemu ya ujenzi wa green house .

Watalamu wawili au wakulima wenye ujuzi wakimshughulikia nguruwe mdogo anaonekana mmoja wao amevaa sare ya bluu na buti nyeusi anashikilia nguruwe kwa njia ya maalum labda kumzuia hasisongee. Nguruwe huyo mdogo anaonekana kuchunguzwa au kupatiwa matitabu pengine sidano au chanjo kama inavyoashiria sindano ndogo iliyo mkononi mwa mtalamu mwingine.